Kundi la watu wazima, wa kike na wa kiume, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya matumizi ya nishati safi na mwanamke aliovaa kofia akiwa anawasha taa kwa kutumia umeme wa sola.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya chumba, akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika viti wakiwa wamemzunguka. Mezani kukiwa na chupa za maji ya kunywa, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha watu wazima wa kike na wa kiume walioketi katika madawati, mmojawapo akiwa anaandika kwenye ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki nyeupe.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume waliovaa mavazi mazuri ya kupendeza wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupigwa picha, mbele yao kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato, simu janja, makaratasi na madaftari kwa ajili ya kujifunzia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama katikati ya chumba, akiwa ameshikilia kompyuta mpakato mkononi ambayo anaitumia kwa ajili ya kufundishia kundi la watu wazima waloketi katika viti wakiwa wanamsikiliza.

Kundi la watu wazima wakiwa wamesimama wakiwatazama wazee wawili walioketi katika viti ambao wanawafundisha kwa kutumia: vitabu, madaftari na kalamu ya kuandikia.

Kundi la wanawake wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani, wakiwa wamevaa mavazi ya kabila la kimasai pamoja na shanga ,shingoni na vichwani.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume walioketi katika viti wakiwa wamezunguka meza kubwa, ambayo ina mikoba makaratasi na kompyuta mpakato inayotumiwa na mwalimu kwa ajili ya kufundishia.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume, wakiwa wamesimama katika mpangilio wa duara, wakiskiliza kwa makini kile wanachofundishwa; nyuma yao kukiwa na mabango ya matangazo yaliyotengenezwa kwa rangi tofautitofauti.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa ndani ya darasa wameketi katika madawati, wakipatiwa mafunzo na mwalimu alivaa koti refu la rangi nyeupe, wakiwa wanajadiliana kwa kuelekezana kwenye madaftari huku wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika madawati huku mezani kukiwa na madaftari, vitabu, na kalamu wanazotumia kuandikia.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa huku mmoja wao akiwa anaandika katika ubao wa rangi nyeusi wakitumia chaki ya rangi ya nyeupe.

Mwalimu akiwa anawafundisha watu wazima wa kike na wa kiume walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mezani kukiwa na madaftari kalamu na chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Kundi la watu wazima (wa kike na wa kiume) waliojikusanya kwa pamoja, wakiwa wameketi na wengine wakisimama ndani ya jengo kubwa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti kwenye mazingira ya nje, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha, pembeni kukiwa na mazao yaliyopandwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka.

Kundi la watu wazima, wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa. Wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo ili kujiepusha na maambukizi ya magonjwa.

Watu wazima (wa kike na wa kiume) wakiwa wamejikusanya kwa pamoja, wakiizunguka meza na kuitizama kifaa kilichopo juu yake, ambapo wanapatiwa mafunzo ya namna ya kukitumia.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitabu mbalimbali vilivyopangwa katika rafu za mbao zilizopo ndani ya duka hilo.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na jengo la ghorofa la madarasa, pia kuna viwanja vya michezo vyenye bembea zilizopakwa rangi za tofautitofauti, chini kuna nyasi fupi zinazomkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na sehemu za kuteleza zilizopakwa rangi tofautitofauti, chini kuna mchanga laini ambapo kila mtoto asiumie, pindi atakapo anguka.

Mwanamke akiwa anapanda katika ngazi kuingia kwenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wa shule ya awali, ukiwa na picha mbalimbali za midoli na magari zimechorwa katika kuta za shule hiyo.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na jengo la ghorofa la madarasa na viwanja vya michezo vyenye bembea za rangi tofauti tofauti, chini kuna nyasi fupi ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki. Chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto asiweze kuumia kipindi atakapodondoka.

Mazingira ya shule ya awali, ikiwa na majengo ya madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea na mabanda, chini kuna nyasi fupi ambazo humkinga mtoto asiume kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki, zikipakwa rangi mbalimbali, chini kuna mchanga laini ambao humkinga mtoto kipindi atakapoanguka.

Mwanaume akiwa anawafundisha au kutoa elimu, kwa kundi la wanawake walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini. Huku nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Mwanaume aliyevaa koti la suti la rangi ya bluu, akiwa anatoa elimu kwa kundi la wanawake walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza. Nyuma yake kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti, kwenye mandhari ya shambani huku kukiwa na zao la mahindi yaliyostawi vizuri na mwalimu akiwa amesimama mbele yao na kushika kitabu akiwa anawafundisha.

Kijana wa kiume, akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa mama mtu mzima, ambaye anaandika katika ubao wa rangi nyeusi, akitumia chaki ya rangi nyeupe kuandika irabu pamoja na hesabu za jumlisha.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wamesimama ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu. Pia kuna nguzo imara zinazoshikilia paa la jengo hilo, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Kundi kubwa la wanaume na wanawake wakiwa katika chumba cha darasa kilammoja akiwa na mtihani ambao unamaswali anayopaswa kuyajaza kwa usahihi iliaweze kufaulu.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika viti wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza, mwanaume akiwa ameshikilia kipanya pembeni yake kukiwa na chupa ya maji ya kunywa.

Wanaume wawili wakiwa wameketi katika vyeti huko mezani kukiwa na kitabu kinachojulikana kama biblia chenye neno la mungu wakijadiliana kurasa iliyofunguliwa na kuandika katika madaftari madogo ili kuweza kukumbuka walichojifunza.

Wanawake watatu waliyovaa fulana zenye maandishi yaliyofanana yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, wakiwa wanasoma makaratasi yaliyopo juu ya meza, na kuandika kwa kutumia penseli walizoshika mkononi.

Wanawake wakiwa wanapatiwa elimu huku wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari yaliyopo juu ya meza.

Wanawake wawili walioketi pamoja na mwanaume mmoja akiwa amesimama, wote wana nyuso za tabasamu wakifurahia, baada ya kutazama skrini ya kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza.

Mkusanyiko wa wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika madawati, kwenye madhali ya eneo la nje lililo na vyuma virefu, vilivyoshikilia paa la sehemu hiyo, kila mmoja akiwa na karatasi ambayo anaisoma.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti, madawati na mabenchi ndani ya darasa lenye ubao wa rangi yeupe kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia madaftari au vitabu vilivyopo juu ya meza.

Wasichana wakiwa wanapewa mafunzo ya ushonaji wa nguo, wakiwa wanapima nguo iliyopo chini, mwigine akiwa ameshikilia mkasi kwa ajili ya kukata na kushona kwakutumia cherehani.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu ndani ya nyumba. Wakiwa wanafanya majadiliano na kuonekana kuwa ni watu wa karibu wanaojuana.

Vijana watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, wakiizunguka meza pana ya rangi ya nyeupe, juu yake kukiwa na makaratasi, chupa za maji ya kunywa pamoja na kishikwambi.

Vijana wa tatu, wakiwa wameketi katika viti wakifanya majadiliano na kuizunguka meza pana yenye chupa za maji, simu janja, madaftari pamoja na kishkwambi.

Mwanamke akiwa anatunukiwa cheti na mgeni rasmi kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo ya elimu aliyoapatiwa, wote wakiwa wamevaa majoho marefu pamoja na kofia vichwani mwao.

Kundi la wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wote wamevalia sare za fulana zinazofanana zenye rangi ya bluu bahari na nembo ya viganja vya mkono vyenye rangi tofautitofauti.

Kundi la watu wazima wa kike kwa wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu pia kuna madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo na kompyuta za mezani ambazo wanazitumia.

Wanawake wawili wakiwa wanajadiliana na kujifunza kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza ambavyo wanatumia kwa ajili ya kuelekezana. Nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa picha ambayo inaendesha ramani ya dunia.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti kwenye mstari uloyonyooka wakiwa wanasikiliza kwa makini kile walichofundishwa na kuandika katika madaftari yao yaliyopo juu ya meza.

Kijana wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika viti na kujifunza mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha utokanao na madirisha mapana ya vioo.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha watu wazima walioketi kwenye viti, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo, mezani kukiwa na vitabu, madaftari na mikoba ya kuhifadhia vitu vyao.

Kundi la wanaume pamoja na wanawake wakiwa ndani ya nyumba wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, wakiwa wanafanya majadiliano wakionekana kuwa ni watu wa karibu wanaojuana.

Wamama wawili wakiwa wameketi katika viti wakijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, kwenye eneo la maktaba ambayo ina rafu za mbao zinazotumika kuhifadhia vitabu vya aina mbalimbali.

Vijana wawili wakike wakiwa katika maktaba yenye mwanga wakutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, nyuma yao kukiwa na rafu iliyopangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanasoma karatasi nyeupe zilizochapishwa kwa maandishi ya rangi nyeusi. Kila mmoja akiwa ameshikilia penseli kwa ajili ya kuandikia.

Wanawake walioketi katika viti ndani ya ofisi ndogo wakifanya shughuli ya ujasiriamali na kufundishana namna ya kushona nguo za aina mbalimbali kwa kutumia cherehani.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi, amabapo kuna madirisha mapana yenye mapazia, pia kuna meza ambazo zina kompyuta mpakato, makaratasi na chupa za maji juu yake.

Watu wazima wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakimtazama mmojawapo ambaye anaandika katika karatasi kubwa ya rangi nyeupe, na pembeni kukiwa na tarakirishi mpakato iliyofungwa.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha watu wazima walioketi katika viti, ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, pembeni kukiwa na madirisha madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha mapana, yaliyo na mapazia wakiwa wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na komptyuta mpakato, chupa za maji yakunywa, makaratasi pamoja na vibandiko vidogovidogo.

Kundi la wanawake kwa wanaume ambao wamevaa mavazi yanayowakilisha kuwa ni dini ya kiislamu, wakiwa wanafanya kikao au kujadiliana jambo fulani. Wakizunguka meza kubwa yenye kitambaa cha rangi nyeupe.

Wanaume wakiwa wameketi kwenye viti huku mmoja akiwa amesimama akiwapa maelekezo au mafunzo ya namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mama mtu mzima alievaa gauni refu akiwapa maelekezo kundi la watu walioketi chini kwenye mkeka, kila mmoja akiwa na daktari ambalo anatumia kuandika mambo wanayoelezewa.

Kundi la wanaume na wanawake waliyoketi katika viti ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanapatiwa elimu isiyorasmi na mwalimu wakiume aliyesimama akiwa anawaelekeza, mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi.

Wanaume wawili wakiwa wanajifunza kwa kutumia kitabu, mmoja wapo akiwa anamuelekeza mwenzake; pia mezani kuna kompyuta mpakato ambayo wanatumia kwa ajili ya kujifunzia.

Mkusanyiko wa watu wazima wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vya rangi nyeupe, wakifanya kikao huku katikati yao kukiwa na mkeka ambapo watoto hucheza katika eneo hilo.

Wanawake wawili walioketi katika viti na mwanaume mmoja aliyesimama, wakiwa na nyuso za furaha wakionyesha tabasamu baada ya kuangalia kilichopo katika kompyuta iliyopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika mandhri ya nje wakiizunguka meza kubwa yenye muundo wa duara, juu yake kukiwa na vitabu mbalimbali pamoja na madaftari ambavyo hutumia kwa ajili ya kujifunzia.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, baadhi yao wakiwa wanabandika kinacho fundishwa kwenye madaftari ili waweze kukumbuka kwa urahisi.

Wanawake wanne wakiwa wamesimama mbele jengo lenye madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo. Wote wakiwa wameshikilia makaratasi yaliyochorwa au kuonyesha ramani ya Afrika.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa, huku nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Wanaume waliovaa mavazi ya aina mbalimbali mfano ni suti pamoja na kanzu, wakiwa wanamtazama mwenzao aliyeinama na kuandika katika makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Kundi la wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanasikiliza kile kinachofundishwa kwa makini. Huku wakipiga makofi ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi.

Wanaume wawele waliosimama wakiwa wanatoa mafunzo au msaada wa kumwelekeza mwanamke aliyeketi katika kete namna ya kutumia program mbalimbali zinazopatikana kwenye kompyuta iliyopo juu ya meza.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mmoja akiwa anabandika karatasi katika ubao wa rangi nyeupe, na mwingine akiwa anaandika katika kitabu kidogo alichoshikilia mkononi.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana yaliyofunikwa na mapazia, wakiwa wameketi kwenye viti na baadhi yao wakisimama huko mezani kukiwa na kompyuta mpakato makaratasi na chupa za maji ya kunywa.

Kijana wa kiume aliyeninginiza kamba yenye kitambulisho shingoni, akiwa ndani ya chumba cha darasa na kugawa vipeperushi kwa wanawake na wanaume walioketi katika madawati.

Mkusanyiko wa watu wazima, wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu, wakipatiwa mafunzo. Mmoja wapo akiwa amenyoosha mkono, kama ishara ya kuomba kuruhusiwa kuzungumza au kuchangia maada.

Mwalimu wa kiume, aliyevaa shati jeupe, akiwa amesimama mbele ya darasa, pembeni ya ubao mweusi, akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika viti, wakimsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Msichana aliyesuka nywele ndefu, akiwa amevaa fulana ya rangi nyeusi, akichagua kitabu kimoja kati ya vingi ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao kwenye eneo la maktaba.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwanamke aliyesimama akiwaelekeza namna yakutumia kompyuta juu ya meza pana zilizopakwa rangi ya kahawia.

Vijana wanne wa kiume wakiwa wamesimama katika eneo la mandhari ya nje, wakiwa wanachuna nyaya ilikuunganisha na kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza na kuwasaidia kushika mtandao.

Wanaume pamoja na wanawake walioketi katika viti, wakiwa wamejikusanya kwa pamoja ndani ya jengo, wakisikiliza kile wanachofundishwa. Mmojawapo akinyoosha mkono juu, kama ishara ya kuomba ruhusa ili kuchangia mada au kujibu.

Kundi kubwa la watu wazima, wa kike na wa kiume. Wakiwa wameketi katika viti, ndani ya darasa. Wakiwa makini kusikiliza kila wanachofundishwa, huku wakiwa wanasoma vitabu au madaftari, vilivyopo juu ya meza. Baadhi yao wakiwa na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wakiume akiwa mbele ya chumba cha maabara ambacho kinatumika na wanafunzi kwa mafunzo ya vitendo. Huku juu ya meza kukiwa na chupa zilizohifadhi kemikali za aina mbalimbali.

Vijana wa kike pamoja na wa kiume wakiwa wameketi katika vyeti wakifanya zoezi la uchoraji wa alama mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi na kuchora katika karatasi kubwa ya rangi nyeupe.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti wakifanya majadiliano. Wengine kati yao wamebeba pochi. Nyuma yao kuna ubao wa rangi nyeusi uliyoandikwa kwa kutumia chaki nyeupe.

Kundi la wanawake wenye umri mkubwa waliovaa mavazi na urembo wa tamaduni wa kabila la wamasai, wakiwa wanajifunza kuandika irabu katika ubao na madaftari.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti na kupatiwa elimu isiyo rasmi na mwalimu aliyesimama mbele akiwa ameandika maneno ya kiingereza katika ubao wa rangi nyeusi.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa amesimama katika madhari ya sehemu ya kazi panapotumika kutengeneza vitu vya samani kwa kutumia mbao, akiwa ameshika daftari dogo na kulisoma huku wakitoa maelekezo.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakifanya majadiliano ambapo kuna ubao wa rangi nyeupe uliopo mbele yao, wenye maandishi ya kile kinachofundishwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti huku mezani kukiwa na mikoba ya kuhifadhia vitu vyao madaftari, na kalamu za kuandikia wakisikiliza kwa makini kila wanachofundishwa na nyuma yao akiwa amesimama mzungu

Wanaume na wanawake waliojikusanya ndani ya jengo lenye nguzo imara zinazozuia paa la jengo hilo, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu na kusikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa.

wanawake watatu waliova fulana zenye maandishi yaliyofanana, yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza wakiwa wanasoma baadhi ya karatasi zilizopo juu ya meza huku wote wakiwa wameshikilia penseli.

Wanawake wanne pamoja na mwanaume mmoja, wakiwa wamesimama katika mstari, wote wakishikilia karatasi, ambavyo ni vyeti walivyopewa baada ya kumaliza mafunzo, nyuma yao kukiwa na vyombo vya muziki.

Mwanamke mwenye umri mkubwa, akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni la kabila la wamasai, akiwa anajifunza herufi za kiswahili, kuandika katika ubao wa rangi nyeusi na kutamka.

vijana wa kike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanajadiliana huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi.

Wanaume wawili waliosimama wakiwa wanampatia msaada wa kumuelekeza, mwanamke aliyekaa kwenye kiti namna ya kutumia komputa, iliyopo juu ya meza.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa ndani ya jengo wengi wao wakiwa wamevaa kamba shingoni ambazo zina vitambulisho, wakiwa wanaandaa somo au mada ya kufundisha katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Mkusanyiko wa wanaume pamoja na wanawake wakiwa ndani ya jengo ambapo wanapatiwa au mafunzo yasiyo rasmi na kupatiwa zawadi au misaada ya bidhaa mbalimbali zillzopo juu ya meza.

Kijana wa kiume mwenyenyenyesha tabasamu akiwa anakabidhiwa na kupokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti, cheti hicho kinaonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora kati ya wanafunzi wengi.

Kundi la wanaume wakiwa wameketi katika viti kwenye muundo wa duara, wakifanya majadilino huku katika kuta ya jengo hilo kuna ubao mweupe pamoja na kabati ya mbao inayotumika kuhifadhi vitu mbalimbali.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari ya nje iliyo na miti mirefu inayotoa vivuli, wakiwa wanamsikiliza kiongozi wao aliyesimama katikati yao.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameti katika viti, huku wakijifunza kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, pembeni yake kukiwa na chupa ambazo hutumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja alioketi katikati ya wanawake hao wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ya mbao iliyopakwa rangi ya kahawia.

Wanaume waliovaa mavazi ya kupendeza mfano wa suti pamoja na kanzu, wakiwa wamesimama na kumtazama mwenzao ambao anaandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Mwanamke akiwa ameketi katika kiti akijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza nyuma yake kukiwa na wanafunzi wengine ambao pia wanatumia kompyuta kwa ajili ya kupata au kuongeza maarifa.

Wanawake wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo za aina mbalimbali wakiwa wanapima kitambaa kilichopo chini wakitumia mkasi kwa ajili ya kukata na cherehani ya kushonea

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na kanga akiwa anajifunza kwa kusoma maandishi yaliyoandikwa katika karatasi kubwa la rangi nyeupe na kubandikizwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa, na kuandika katika madaftari makubwa yaliyopo juu ya meza, wakitumia kalamu.

Vijana wanne wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la nje, wakiwa wanachuna nyaya ili kuunganisha katika kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza na kuweza kupata mtandao.

Wanawake watatu pamoja na mwanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba ambacho kinamwanga hafifu, wakiwa wanafanya majadiliano au kujifunza wakitumia madaftari na kalamu za kuandikia.

Mkusanyiko wa wanawake pamoja na wanaume, wakiwa wameketi katika viti kwenye muundo wa duara, kila mmoja akiwa na karatasi mkononi ambayo amepatiwa ili kuweza kusoma, pembeni yao kukiwa na meza yenye chupa zinazohifadhi maji ya kunywa.

Mwanamke akiwa anatoa maelekezo au kufundisha kundi la wamama walioketi kwenye viti ambao wanamtazama kwa makini na kusikiliza kile ambacho wanafundishwa ili kuweza kuelewa kwa haraka zaidi.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa, mkononi akiwa ameshikilia karatasi inayoonyesha kuwa ni cheti cha kuhitimu mafunzo chenye jina lake, pamoja na saini.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakionekana kuwa ni wafanyakazi, wakiwa wameketi katika madawati yenye uwezo wa kukaliwa na watu wawili wakipatiwa mafunzo au elimu na kuandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari yaliyopo juu ya meza

Wanawake pamoja na wanaume waliovaa sare za makoti ya rangi ya bluu, wakiwa wameketi katika viti kwenye mazingira ya nje na kupatiwa elimu au mafunzo yanayohusu kilimo.

Wanawake wawili wakiwa wanaelekezana jambo linaloonekana katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, kwenye eneo la maktaba ambapo kuna rafu zinazohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa ndani ya jengo ambalo lina kompyuta zilizoharibika, wakiwa wameketi katika madawati na kufanya mitihani iliyopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu wa kike aliyesimama akiwaameandika katika ubao maneno ya kingereza.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba, ambapo wanapatiwa mafunzo yasiyo rasmi na mwalimu wakiume aliyesimama mbele yao. Kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi.

Kundi la watu wazima wakike na wakiume wakiwa wameketi katika madawati, ambapo wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari; ili wakumbuke kwa urahisi.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ua meza ili kujifunza, nyuma yao kukia na ubao mdogo uliobandikwa karatasi nyeupe.

Wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya shamba ambapo kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, wakiwa wanapatiwa elimu inayohusu kilimo cha mbogamboga.

Mwanamke mwenye sura ya tabasamu, aliyesuka nywele refu za rangi nyeusi na kuvaa koti la jinsi ya bluu akiwa ameshikilia kompyuta mpakato na kubonyeza vitufe.

Wanaume wawili wakiwa wanatoa msaada au kumfunza msichana aliyeketi katika kiti, namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta iliyopo juu ya meza.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti wakipatiwa mafunzo au elimu, juu ya meza kukiwa na makaratasi na kalamu za kuandikia, mmojawapo akiwa amesimama na kushika karatasi kubwa yenye maandishi.

Mwalimu wakike akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika madawati, ndani ya chumba ambacho kina mwanga wa kutosha, unaopenya katika madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo.

Wanawake pamoja na wanaume walioketi katika viti ndani ya darasa wakiwa wanafundishwa somo la kiingereza na mwalimu wa kiume aliyesimama huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe.

Wanawake wakiwa katika mandhari ya ndani ya nyumba ya kisasa, wakikete kwenye vete na kuizunguka meza kubwa yenye makaratasi, pia kuna makabati ambayo hutumika kuhifadhia vyombo yaliyopo katika kuta ya nyumba hiyo.

Wanawake na wanaume ambao ni wafanyakazi wakiwa wameketi katika madawati, ambayo yanaweza kukaliwa na watu wawili wakisikiliza kwa makini mafunzo anayopatiwa na kuandika katika madaftari.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao, wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa huku baadhi yao wakiwa na chupa za maji ya kunywa.

Vijana wawili wakike wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza katika eneo la maktaba, likiwa na rafu za mbao zilizopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wamama wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu wakiwa wamebwba pochi na kufanya majadiliano mbalimbali, huku nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliondikwa kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Wanaume pamoja na wanawake, waliojikusanya katika eneo moja, wakiwa wameketi katika viti na kusikiliza kile ambacho wanafundishwa. Wakiwa wanapiga makofi kama ishara ya kupongeza au kusifia jambo fulani.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, pembeni yake kunachupa zinazotumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanawake pamoja wanaume, wakiwa wameketi katika viti katika mazingira ya shambani. Pembezoni kukiwa na mazao aina ya mahindi yaliyopandwa na kustawi, na mwalimu akiwa amesimama mbele yao akiwafundisha.

Wanawake wakiwa ndani ya ofisi ndogo, ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo za aina mbalimbali, wakitumia kipima urefu kwa ajili ya kupimia, na mkasi wa kukatia na kutumia cherehani kwa ajili ya kushona nguo hizo.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamesimama na mmojawapo wa kiketi, na kutazama sikrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Kijana wa kiume akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima walioketi kwenye viti vya plastiki, wakiwa wanamskiliza kwa makini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari ili kuweza kujikumbushia.

Bibi akiwa ameketi katika dawati akisoma kitabu ambacho kina maandishi pamoja na picha, nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki pamoja na mashamba makubwa.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja aliyeketi katikati ya wanawake hao, wote wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana, iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Vijana (wakike na wakiume) wakiwa wameketi katika viti nje ya nyumba baadhi yao wakiwa wameshikilia madaftari wakiyasoma na kufanya majadiliano ya kile wanachokisoma.

Mkusanyiko wa wanaume pamoja na wanawake, wakiwa ndani ya chumba, huku wakipatiwa elimu pamoja na kugaiwa au kupewa msaada wa bidhaa mbalimbali, zilizopo juu ya meza.

Wanaume wakiwa wapo ndani ya jengo wengi wao wakiwa wamevaa kamba shingoni, ambazo zinavitambulisho wakiwa wanaandaa somo au mada ya kufundisha kwenye karatasi nyeupe zilizopo pembezoni mwa kompyuta mpakato

Watu wazima wakiwa wameketi katika viti katika sehemu ya mkutano au semina ambapo wanapatiwa mafunzo na kuandika kile wanachofundishwa katika madaftari yaliyopo juu ya meza.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimamandani ya chumba. Mmoja wapo akiwa anabandika karatasi ndogo katika ubao wa rangi nyeupe na mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo aliloshikilia mkononi.

Kundi la wanawake wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi na mwalimu wa kike aliyesimama mbele yao akiwa ameandika baadhi ya maneno ya kiingereza katika ubao wa rangi nyeusi.

Mkusanyiko wa wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati ambapo wanapatiwa mafunzo yasiyo rasmi huku wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari ili waweze kukumbuka kwa urahisi.

Wanawake pamoja na wanaume, wakiwa ndani ya chumba wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, juu yake kukiwa kuna vitabu vya aina mbalimbali. Pia kuna chombo cha usafiri ambayo ni baiskeli ikiwa imeegemezwa pembeni ya ukuta.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti nyekundu, wakiwa wanajadiliana kwa pamoja huku wakitumia vitabu na majarida mbalimbali yaliyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wamesimama ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, wakiwa makini kusikiliza kile ambacho wanafundishwa.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya jengo, ambapo wamechora michoro mbalimbali katika karatasi nyeupe zinazoonyesha tathimini ya usomaji na kubandika katika kuta ya nyumba hiyo, pia kuna maua ya kupendezesha mahali hapo.

Vijana wawili wa kike na mmoja wa kiume aliyeketi katikati yao wakiwa wanafanya majadiliano au kujifunza kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza, pembeni yao kukiwa na rafu inayohifadhi vitabu vya aina mbalimbali .

Kundi la wanawake walioketi katika viti wakiwa wamevaa mavazi pamoja na urembo wa kitamaduni la kabila la Wamaasai wakijifunza kuandika irabu katika ubao ambazo ni a, e, i, o pamoja na u.

Wanawake watatu waliovaa fulana zinazowapendeza vizuri zikiwa na maandishi ya kiingereza yanayofanana huku mezani kukiwa na makaratasi ambapo wanayasoma na kuandika kwa kutumia penseli.

Wanawake na wanaume ambao ni watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa chuma na mbao, wakipatiwa elimu isiyo rasmi na baadhi yao wakiandika kile walichofundishwa kwenye madaftari.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa ndani ya jengo, ambapo wengi wao wamening'iniza vitambulisho shingoni wakiwa wanaandaa mada kwa kutumia karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza na kompyuta mpakato.

Wanawake pamoja na wanaume walioketi katika viti kwenye muundo wa duara ndani ya jengo, wakiwa wanafanya majadiliano, na mbele kukiwa na meza ambayo ina chupa nyingi za maji ya kunywa.

Mwanaume akiwa amesimama akitoa elimu kwa kundi la wanawake walioketi katika viti, wakiwa wanasikiliza kwa makini, nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi makubwa yenye rangi nyeupe.

Mkusanyiko wa watu wakiwa wameketi katika nyasi fupi za rangi ya kijani kwenye vivuli vya miti mirefu, wakimsikiliza kiongozi wao ambae amesimama katikati akiwa anazungumza.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja aliyeketi katikati ya wanawake hao, wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyopakwa rangi ya kahawia.

Bibi akiwa ameketi katika dawati, akiwa anasoma na kutazama kitabu chenye picha na maandishi, nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki pia kukiwa na mandhari ya shamba lililokauka.

Wanawake pamoja na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti huku wakitazama kompyuta za mezani, ambapo wanajifunza namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta hizo

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi ndani ya jengo lenye madirisha ya vioo yaliyofunguliwa wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Kundi la wanaume wakia wameketi katika madawati, wengi wao wakia wanaandika kwenye madaktari kile ambacho wanafundesha hili waweze kujikumbushia kipindi wataka posahau.

Kundi la watu wazima, walioketi katika madawati yenye uwezo wa kukaliwa na watu wawili, wakiwa wanasikiliza kwa makini maelezo wanayopatiwa na kuyaandika katika madaftari yaliyopo juu ya meza.

Vijana wawili wa kiume mmoja akiwa anabandika karatasi zenye maandishi katika ubao wa rangi nyeupe, huku mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo aliloshika mkononi kwa kutumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa fulana za rangi nyekundu na kuketi katika viti vya walemavu wa miguu wakiwa ndani ya jengo lililopambwa kwa mapulizo huko juu kukiwa na taa zilizofungwa wakipatiwa mafunzo ya namna ya kuongea na kuandika lugha ya kitaliano

Mkusanyiko wa wanaume pamoja na wanawake, wakiwa wamevaa mavazi mazuri ya kuwapendeza na kuketi katika vyeti, wakipatiwa mafunzo huko mezani kukiwa na kompyuta mpakato, chupa za maji ya kunywa, na mabegi ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Wasichana watatu waliovaa fulana zenye maandishi yanayofanana yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, wakiwa wanasoma baadhi ya karatasi zilizopo juu ya meza na kuandika kwa kutumia penseli.

Kundi la wazee wa kiume wakiwa na nyuso za furaha baadhi yao wakiwa wamevaa kofia vichwani wote wamesimama, huku wakicheza mziki na kufundishana namna ya kucheza.

Kundi la wanaume wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba wakijadiliana jambo fulani, huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe na kabati la mbao lililohifadhi vitu mbalimbali.

Wanawake wakiwa wamekaa kwenye kitu, wakiwa wanapatiwa mafunzo na Mwalimu aliyesimama, akiwaelekeza namna ya utumiaji wa kompyuta zilizopo juu ya meza ya rangi ya kahawia.

Kundi la wanaume wakiwa wanafundishwa namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza, na kijana aliyesimama akiwa anawapa maelekezo.

Watu wazima wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakisikiliza kile wanachofundishwa, wakiwa wamevaa sare za flana za rangi ya bluu bahari yenye nembo ya viganja vya mikono vyenye rangi mbalimbali.

Wanaume wakiwa wameketi katika madawati yaliyopo ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo huku kila mmoja akiwa makini kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakiwa wanatumia kalamu.

Mkusanyiko wa wanaume pamoja na wanawake, wakiwa wameketi ndani ya jengo, ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi na kugaiwa au kupatiwa zawadi zilizopo mbele yao juu ya meza.

Wanawake wawili wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu kilichofunguliwa, ambacho kimeshikiliwa na mmojawapo, huku mwingine akiwa anamwelekeza kwa kunyoosha kidole.

Kundi la wanawake na wanaume walioketi katika viti vya plastiki pia kuna mgonjwa wa ngozi ambaye ni zeruzeru, wote wakiwa wanajadiliana jambo fulani lililoandikwa katika daftari.

Vijana watatu wa kiume wakiwa ndani ya jengo, ambapo wanamtazama mzee aliyeinama, akiwa anaandika katika karatasi kubwa za rangi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Mwanamke aliyevaa kofia kichwani akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa akijisomea kile kilicho andikwa ndani ya kitabu na kukiandika katika daftari akitumia penseli.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa katika kikao au semina, ambapo wanapatiwa mafunzo na walimu walioketi mbele; huku kukiwa na mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu ya chumba hicho.

Vijana wa kiume waliovaa sare wakiwa ndani ya jengo kubwa wakifanya matengenezo au marekebisho ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza ambavyo huifadhiwa katika maboksi.

Mkusanyiko wa watu wengi wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati kwenye eneo la nje lililo na vyuma virefu vilivyoshikilia paa ya sehemu hio. Wote wakiwa wanatazama makatasi yaliyo juu ya madawati.

Mtaalamu wa afya wa kike aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu, akiwa anatoa elimu kuhusu afya ya watoto wadogo, kwa wamama walioketi katika viti, huku wakiwa wamewapakata watoto.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti, akiwa amesimama na kutoa maelekezo kwa wanafunzi (wa kike kwa wa kiume) walioketi katika madawati, akiwa anawaelekeza kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu.

Vijana wa kike na wa kiume waliovalia majoho marefu ya rangi nyeusi na kofia kichwani, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupata picha ya ukumbisho katika mahafali ya kumaliza au kuhitimu mafunzo yao.

Vijana watatu wawili wa kike na mmoja wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakitazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kubwa iliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti, nje ya nyumba wakifanya majadiliano au kikao, wakionekana kuwa ni familia au watu wa karibu ambao wanajuana.

Wanaume wakiwa ndani ya chumba chenye mwaka wa kutosha unaopita katika madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa huku baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mkusanyiko wa wanawake wengi wakiwa ndani ya jengo, wakipatiwa mafunzo ya ushonaji kwa kutumia sindano, uzi pamoja na vitambaa; pia kuna vifaa vingine kama mikasi juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo. Huku wote wakiwa wamevaa sare za fulana zenye rangi ya bluu bahari pamoja na nembo ya viganja vya mikono vyenye rangi za aina tofautitofauti.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi, walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini nyuma yao kukiwa na rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti, huku mmoja wapo akiwa amesimama na kuwafundisha, namna ya kutumia programu mbalimbali katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kijana wa kiume akiwa anatoa elimu isiyo rasmi kwa kundi la wanawake na wanaume walioketi katika viti vya plastiki, wakisikiliza kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari walioshikilia mkononi.

Mwalimu wa kiume aliyesimama, akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika viti vya rangi ya machungwa, vilivyopangwa katika mistari iliyonyooka. Mmojawapo akiwa amesimama ili kuzungumza, kuchangia mada au kujibu swali.

Mwanaume mtu mzima akiwa ameketi katika mazingira ya maktaba akiwa anajisomea, nyuma yake kukiwa na rafu iliyohifadhi vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Wanawake wakiwa wameketi katika veti ndani ya chumba wakiwa wanapatiwa mafunzo ya namna ya kutumia program mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa ndani ya jengo, baadhi yao wakiwa wamening'iniza kamba zenye vitambulisho shingoni, wakibandika vibandiko katika karatasi kubwa ambazo wanaziandaa kwa ajili ya kufundishia.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti na baadhi yao wakisimama ndani ya chumba, wote wakiwa wamevaa mavazi ambayo yanaonyesha kuwa dini yao ni ya kiislamu, wakiwa wanafanya majadiliano au kikao.

Wanaume waliosimama wakiwa wamevaa mavazi nadhifu sana kama vile suti na kanzu, mmojawapo akiinama na kuandika kwenye karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi, akiwa amesimama katika eneo la maktaba akichagua kitabu kimoja kati ya vingi, ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao, zilizopo ndani ya maktaba hiyo.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika madawati nyuma yao kukiwa na madirisha mapana iliyotengenezwa kwa vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Wanawake wawili pamoja na mwanamume mmoja aliyeketi katikati yao, wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana yenye rangi ya kahawia.

Wanawake pamoja na wanaume watu wazima walioketi katika viti ndani ya chumba wakiwa wamezunguka meza pana iliyo na vitu mbalimbali ikiwemo madaktari na kalamu.

Wanawake watatu waliovaa fulana zenye maandishi yaliyoandikwa kwa kiingereza yanayofanana wakiwa wanasoma makaratasi au vitabu vilivyopo juu ya meza na kuandika kwa kutumia penseli.

vijana wa kiume waliovaa sare ,wakiwa ndani ya jengo kubwa ,ambapo wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kieletroniki, vilivyopo juu ya meza ,pamoja na maboksi ambayo hutumika kuhifadhia vifaa hivyo.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa kundi la watu wazima, walioketi katika viti vyenye rangi ya machungwa vilivyopangiliwa katika mistari iliyonyooka. Huku mmoja wao akiwa amesimama na kuzungumza au kuchangia mada.

Kundi la wanawake wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu ya ushonaji wakitumia vitambaa pamoja na sindano, zenye nyuzi huko mezani kukiwa na vifaa vingine kama vile mikasi.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kila wanachofundishwa na baadhi yao wakiwa katika wimbi zito la mawazo, huku nyuma yao kukiwa na ubao uliobadikwa karatasi tofautitofauti.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa ndani ya jengo lililopambwa vizuri kwa kutumia maputo, juu kukiwa na taa zinazotoa mwanga wa kutosha, wakipatiwa mafunzo ya namna ya kuongea na kuandika lugha ya kiitaliano.

Vijana wawili wa kiume, wakiwa wanajadiliana au kuelekezana kile ambacho kimeandikwa katika kitabu kilichopo juu ya meza. Huku pembeni kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunguliwa.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa ameshika daftari dogo akilisoma, kwenye madhari ya sehemu ya kazi ambapo, samahani mbalimbali hutengenezwa kwa kutumia mbao.

Wanawake wakiwa wamekusanyika katika eneo la shamba ambapo pamepandwa mazao ya kijani wakiwa wanapatiwa mafunzo na mtaalamu wa kilimo baadhi yao wakiandika wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanaume wawili wakiwa wamechuchumaa na kufanya sanaa, kwa kuchora picha ya kijana akiwa anachuma majani ambayo yamebandikizwa katika karatasi nyeupe iliyopo chini.

Wanawake wanne pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wamesimama katika mstari, wote wakiwa wameshikilia karatasi ambazo ni vyeti ambavyo wamepewa baada ya kumaliza mafunzo; huku nyuma yao kukiwa na vyombo vya muziki.

Mkusanyiko wa watu wengi wakiwa wameketi katika nyasi fupi zilizopo chini ya vimvuli vya miti, wakiwa wanamsikiliza kiongozi wao aliyesimama katikati akiwa ameshikilia makaratasi.

Vijana wakike na wakiume wakiwa ndani ya chumba kilicho na kompyuta nyingi zilizoharibika, kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali, ambayo anapaswa kuyajaza kwa usahihi ili kuweza kufaulu.

Kijana wa kiume akiwa anatoa elimu kwa kundi la watu walioketi katika viti vya rangi ya machungwa vilivyopangiliwa katika mistari iliyonyooka. Mmojawapo akiwa amesimama ili kuzungumza au kuchangia mada.

Vijana wanne wa kiume wakiwa wamesimama katika mandhari ya nje wakiwa wameshikilia nyaya na kuzichuna ili kuweza kuunganisha katika kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza na kupata mtandao.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao. Wakiwa wanaandika kila wanachofundishwa, baadhi yao wakiwa na chupa za maji ya kunywa.

Vijana watatu wa kiume wakiwa wanamtazana mwenzao ambaye ameinama, akiwa anaandika katika karatasi kubwa za rangi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huko nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti huku mmoja akiwa amesimama na kuwaelekeza wenzake namna ya kutumia program mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta ambazo zipo juu ya meza.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti, mabenchi na madawati ndani ya darasa, ambapo kuna ubao wa rangi nyeupe ukiwa na maandishi yanayoonyesha kuwa wanafundishwa kuhusu ndoa.

Wanawake pamoja na wanaume, walioketi katika viti na baadhi yao wakisimama, wakiwa ndani ya nyumba. Mavazi waliyovaa yanawakilisha kuwa dini yao ni ya kiislamu, wakifanya majadiliano au kikao.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa mqkini kusikiliza kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yaliyopo juu ya meza wakitumia kalamu.

Kundi la wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika viti vya plastiki, wakiizunguka meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa juu yake kukiwa na kipaza sauti, madaftari, vitabu na simu janja.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti baadhi yao wakisimama, wakiwa wanajifunza maswala mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, vitabu pamoja na madaftari.

Kundi la watu wengi waliojikusanya katika eneo moja chini ya miti, ikiwa inaonekana kuwa ni mkutano na kiongozi akiwa amesimama katikati na kuzungumza na wananachi hawa.

Kundi la vijana wakiwa wanajadiliana au kuelekezana masuala mbalimbali, wakitumia madaftari na kalamu kuandikia, huku nyuma yao kukiwa na rafu za mbao, zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Mwalimu wa kiume aliyevaa kamba shingoni ambayo ina kitambulisho, akiwa anagawa vipeperushi kwa watu wazima walioketi katika madawati ambao anawafundisha.

Mkusanyiko wa wanaume pamoja na wanawake walio keti katika viti na wengine kwenye mabenchi, wakiwa wana patiwa mafunzo au elimu na kupewa michango ya vitu mbalimbali vilivyopo juu ya meza iliyopo mbele yao.

Mwanamke akiwa anatazama kompyuta iliyopo mbele yake, huku nyuma yake kukiwa na vijana wengine ambao pia wanajifunza namna ya kutumia kompyuta hizo zilizopo juu ya meza.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti kwenye muundo wa duara wakijadiliana masuala mbalimbali, pembeni yao kukiwa na meza ambayo juu yake ina chupa za maji ya kunywa.

Wanawake wawili wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mojawapo ameshikilia huku nyuma yao kukiwa na rafu za mbao zilizohifadhi vitu mbalimbali.

Kundi la wanawake na wanaume walioketi katika eneo lililopambwa na maputo, juu kukiwa na taa nyingi zilizofungwa wakiwa wanafundishwa namna ya kutamka na kuandika lugha ya kiitaliano.

Mwanaume mtu mzima akiwa ameketi katika viti kwenye mazingira ya maktaba, ambapo anajisomea huku nyuma yake kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Mkusanyiko wa wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi ndani ya jengo ambapo kila mmoja anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kuweza kujisomea wengine wakitumia vitabu na madaftari kwa ajili ya kuandikia.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya jengo ambapo mmoja wapo amesimama na kuwapatia mafunzo au kuwaelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kundi la wanaume ambao wanaandika katika madaftari yao kile wanachofundishwa, ili kuwasaidia kujikumbusha wakati watakaposahau na kuelewa kwa haraka zaidi.

Kundi kubwa la wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika nyasi fupi, chini ya vivuli vya miti kwenye mandhari ambayo inaonekana wanafanya kikao, huku kiongozi akiwa amesimama katikati yao.

Vijana watatu wawili wakiwa wa kiume na mmoja wa kike wakiwa wameketi huku mwanamke akitumia vipande vidogo vya plastiki zenye rangi tofautitofauti kutengeneza muundo mkubwa ikiwa ni namna ya kuchangamsha akili.

Vijana wawili wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la nje lenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa, katika kurasa ya kitabu kilichofunuliwa, ambacho kimeshikiliwa na mmoja wao.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya chumba cha maabara, akiwa anawafundisha vijana walioketi katika viti. Huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali, kama vile chupa zilizohifadhi kemikali.

Wanaume wanne wakiwa wameketi katika viti, ndani ya jengo litumikalo kama ofisi, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali kwa kutumia simu janja walizoshikilia mkononi.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya chumba, mmoja wapo akiwa anabandika karatasi katika ubao mkubwa wa rangi nyeupe, na mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo ambalo ameshikilia mkononi.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu, mbele yao akisimama mwalimu pembeni ya ubao wenye rangi nyeupe.

Wamama wakiwa wamekaa katika mabenchi marefu na baadhi yao wakiwa wamepakata mtoto mchanga huku wakipatiwa mafunzo na mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao akiwa amevaa shati la rangi jeupe.

Kundi la wanaume pamoja na wanawake wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambapo wanapatiwa mafunzo, wakiwa wanapiga makofi ikiwa ni ishara ya kupongeza.

Mkusanyiko wa vijana (wa kike na wa kiume) wakiwa wanajifunza au kujisomea, kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, pia kuna mikoba ya kuhifadhia vitu mbalimbali, madaftali pamoja na vitabu.

Mwanamke akiwa anafundisha au kutoa elimu kwa watu wazima waliyoketi katika viti wanamsikiliza kwa makini, ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu.

Mwanamke aliyevaa kofia kichwani akiwa ameketi katika madawati ndani ya darasa, akiwa anajifunza kwa kutumia kitabu kilichopo juu ya meza na kuandika kwenye daftari huku akitumia penseli.

Wanawake wenye umri mkubwa, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakipatiwa elimu isiyo rasmi na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari yaliyopo juu ya meza kwa kutumia kalamu.

Watu wazima, ambao ni mchanganyiko wa wazungu na waafrika. Wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakipatiwa elimu, huku baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana watatu wakiwa wameketi katika vyeti ndani ya chumba wakiwa wameizunguka meza kubwa yenye rangi nyeupe, juu yake kukiwa na chupa za maji ya kunywa, madaftari au makaratasi pamoja na kishkwambi.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika sehemu tulivu wakijisomea kwa kutumia, kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza wakiwa ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha unaopita katika madirisha ya vioo.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama, mmoja wapo akiwa anabandika karatasi katika ubao mkubwa wa rangi nyeupe na mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo aliloshikilia mkononi.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari ya nje wakiizunguka meza yenye muundo wa duara juu yake kukiwa na vitabu, makaratasi, mikoba pamoja na kifaa kinachowapa mtandao.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe, mkono mmoja akiwa ameshikilia mpira uliotengenezwa kwa katani na mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili.

Sehemu tulivu kwa ajili ya kujisomea, akionekana mwanaume aliyeketi kwenye kiti na vitabu mezani, huku nyuma yake kukiwa na rafu iliyopangwa vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Wanaume pamoja na wanawake walioketi ndani ya darasa wakiwa wanapatiwa elimu isiyo rasmi, huku wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wapo ndani ya jengo ambapo panaonekana kuwa ni ofisi, kukiwa na mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, madirisha mapana, baadhi yao wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Walimu wa kiume aliyevaa shati la rangi nyeupe akiwa anatoa maelekezo kwa kunyoosha kidole katika karatasi iliyopo juu ya meza na mwanamume mwingine akiwa anaitazama karatasi hiyo.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao mdani ya darasa, kila mmoja akiwa na daftari na kalamu ambavyo hutumika kwa ajili ya kuandika kile wanachofundishwa.

Wanawake na wanaume wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi, huku wakiketi kwenye viti, meza zikiwa zimefunikwa kwa vitambaa; juu yake kuna kompyuta mpakato, chupa za maji ya kunywa na madaftali.

Msichana mwenye sura nzuri, akiwa anatabasamu amesuka nywele refu za rangi nyeusi na kuvaa koti la jinsi ya rangi ya bluu, akiwa ameshika kompyuta mpakato ndani ya darasa.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja aliyeketi katikati yao, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali vilivyoandikwa kwenye vitabu vilivo juu ya meza. Huku pembeni kukiwa na rafu zenye vitabu mbalimbali vilivyopangiliwa.

Kundi la Wanawake na Wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo lenye madirisha mapana ya vioo, wakiwa wameshikilia madaftali, katikati kukiwa na watoto wanaocheza juu ya mkeka.

Wanawake pamoja na wanaume, wakionekana kuwa ni wafanyakazi. Wameketi ndani ya ofisi ambayo inamwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu. Baadhi yao wakiwa wanajadiliana, huku wengine wakitumia kompyuta.

Mwanaume akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa, akiwa amevaa koti la jinsi ya bluu na kuandika katika daftari lake akitumia penseli.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, wakiketi kwenye viti na kusikiliza kile ambacho wanafundishwa. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, chupa za maji ya kunywa, madaftari na mikoba ya kuhifadhia vitu mbalimbali.

Vijana wanne wakiwa ndani ya chumba, wakisoma katika karatasi iliyobandikwa ukutani, inayohusu tathmini ya usomaji, pembeni yao kukiwa na milango iliyotengenezwa kwa vioo na maua yanayoiremba sehemu hiyo.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki chenye rangi nyeupe kilichopo ndani ya darasa lililo na eneo kubwa lenye wazi akiwa anajisomea kwa kutumia kitabu pamoja na madaktari waliopo juu ya meza.

Wanawake wawili wakiwa wanaelekezana jambo lililopo katika skrini ya komputa mpakato, iliyopo juu ya meza kwenye eneo la maktaba ambapo kuna rafu za mbao zenye vitabu vya aina mbalimbli.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za mashati meupe, suruali, sketi na masweta ya rangi ya bluu.

Karatasi la rangi nyeupe lenye maandishi ya rangi nyeusi ya hesabu za kujumlisha na toa ambazo hufundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi, zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa likionekana kwa mbali, bustani nzuri yenye miti mirefu inayotoa vivuli, nyasi fupi za kijani zikiwa zimezungukwa na maua.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa likionekana kwa mbali na bustani yenye miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani zikiwa zimezungukwa na maua.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi ya rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi somo la Kiswahili, kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anafundisha somo la hisabati kwa vitendo kwa wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo kubwa la ghorofa mbili la madarasa, nje kuna miti mirefu inayotoa vivuli na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani zikiwa zimezungukwa na maua.

Ofisi ya walimu wa shule ya msingi ikiwa ina rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe zinazotumika kwa matumizi mbali mbali kama vile kuhifadhia makaratasi, madaftari au mafaili.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la gorofa ya madarasa pembeni yake kuna bustani yenye rangi ya kijani zikizunguka na mauwa pia kuna maalumu la maegesho ya magari.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha mbalimbali zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiwa ameshikilia karatasi nyeupe pamoja na kalamu maalumu, inayotumika kuandika katika ubao wa rangi nyeupe.

Darasa la shule ya msingi likiwa na madawati yaliyopangwa katika mstari ulionyooka, ubao wa langi nyeusi, taa refu zinazotoa mwanga wa kutosha, pia kuna picha ya ramani ya dunia ikiwa imening'inizwa katika kuta ya darasa hilo.

Mazingira ya shule ya msingi, kukiwa na jengo kubwa la madarasa lenye paa la rangi nyekundu, nje kuna eneo kubwa lenye uwazi ambao una nyasi fupi zenye rangi ya kijani.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Mazingira ya ofisi za walimu wa shule ya msingi, kukiwa na kabati lililotengenezwa kwa chuma na kupakwa rangi nyeupe, juu yake kuna mafaili ambayo yanahifadhi makaratasi mbalimbali.

Kundi la vitabu vingi vilivyochapishwa vya hadithi na simulizi vikiwa na picha mbalimbali, ambazo hutumika kwa wanafunzi wa shule ya msingi Kwa ajili ya kubiridisha na kuelimisha.

Kuta za darasa zikiwa na vibandiko vinavyoonyesha siku za wiki kama vile Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi vikiwa vimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza vinavyotumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Jengo refu lililopakwa rangi nyeupe, ambalo ni madarasa ya shule ya msingi. Kukiwa na kibaraza chenye nguzo refu za chuma ambazo zimepakwa rangi nyeusi zinazotumika kushikilia paa la jengo hilo.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi kuhusu usafi wa mwili kikiwa na picha mbalimbali zinazosaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi ya njano na magauni ya zambarau.

Jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa ya shule ya msingi, likiwa na ngazi ya kupanda na kushuka nje kuna ukoka wenye rangi ya kijani ukizungukwa na maua mazuri.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo refu la madarasa, nje kuna uwanja mkubwa ambao unanyasi fupi za rangi ya kijani. Zikizungukwa na maua marefu.

Kitabu kilichochapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha tatu kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti refu la rangi jeupe akiwa anachanganya kemikali za aina mbalimbali.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari kikiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma vikionganishwa kitanda cha juu na cha chini ambavyo vina magodoro yaliyotandikwa kwa kutumia mashuka masafi.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali za aina mbalimbali zilizoifadhiwa katika chupa za rangi tofautitofauti na kupangwa juu ya meza.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule za sekondari, wakiwa wanakabidhiana bahasha zenye mitihani ya wanafunzi. Ambayo uhifadhi katika maboksi yaliotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Mwalimu wa kike akiwa amechuchumaa katika chumba ambacho, kina vitabu mbalimbali vikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao, akiwa anachagua kitabu kimoja kati ya vingi.

Chumba cha maabara, ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza refu ambazo zina mabomba yanayotoa maji, ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari kukiwa na vitanda vya chuma vilivyounganishwa kitanda cha juu na chini kila kimoja kikiwa na godoro lililotandikwa kwa shuka la rangi nyeupe pia kuna kiti na meza ambavyo hutumika kwa ajili ya kujisomea.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu la madarasa, nje kuna viti vilivyotengenezwa kwaajili ya kukalia, pia kuna mti mrefu ambao unatoa kivuli kizuri.

Wanaume wawili ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa wakifanya zoezi la ukaguzi wa mitihani ambayo inahifadhiwa katika bahasha zilizopo juu ya meza.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na majengo ya madarasa yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma yakiwa na paa la rangi ya kijani ndani ya uzio uliotengenezwa kwa fito refu na senyenge ambazo zina sare za shule zimeanikwa.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu la madarasa. Nje kuna sehemu zilizotengenezwa kwa ajili ya kukalia, pia kuna mti mrefu unatoa kimvuli kizuri.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, kila mmoja akiwa na mtihani ambao una maswali anayopaswa kuyajibu kwa usahihi ili kuweza kufaulu.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa pamoja mabomba ambayo hutoa maji.

Darasa la shule ya sekondari likiwa ubao wa rangi nyeupe, viti vya rangi ya bluu, na meza zenye kompyuta mpakato juu yake pia kuna madirisha mapana yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Vijana wawili wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya darasa wameketi katika dawati, wakijisomea kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile: vitabu, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Kitabu kilichochapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la bailojia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha nne, ikiwa ni toleo la tano chenye picha ya daktari, aliyevaa koti la rangi jeupe akimsikikiza mwanamke aliyekaa kwenye kiti.

Mwalimu wa kike anayefundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa ameketi katika kiti ndani ya ofisi yake, akifanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi kwa kutumia kalamu ya rangi nyekundu.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, huku kukiwa na meza kubwa zenye mabomba pamoja na stuli refu kwa ajili ya kukalia.

Wanafunzi wawili wa kike wa shule za sekondari wakiwa katika maktaba wakifanya uchaguzi wa kitabu kati ya vingi ambavyo vimepangiliwa katika rafu za chuma zilizopakwa rangi nyeupe.

Wasimamizi wa mitihani wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakiwasimamia wanafunzi wa shule ya sekondari walioketi katika madawati, kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali anayopaswa kuyajaza kwa usahihi.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo na uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa pamoja na mabomba ambayo hutoa maji, yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi, kwa kuchanganya kemikali za aina mbalimbali zilizohifadhiwa katika chupa za rangi tofautitofauti na kupangwa juu ya meza.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo kubwa la ghorofa mbili la madarasa, nje kuna eneo kubwa lililo na uwazi, ambalo hutumika kwa ajili ya makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza kubwa ambazo zina mabomba yanayotoa maji ambayo hutumika kwa matumizi mbalimbali.

Wasimamizi wa mitihani, pamoja na walimu wa shule za sekondari, wakiwa wamesimama mbele ya darasa, wakikagua mitihani iliyohifadhiwa katika bahasha za rangi ya kijani, zilizopo juu ya meza.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo, wakiwa wanamsikiliza kwa makini. Wakiketi katika viti vilivyo kwenye mpangilio wa nusu duara.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta, wakiwa wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, pia kuna madaftari na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo.

Vijana wawili wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa lenye dirisha pana la vioo linaloingiza mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, kufundishia wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakimsikiliza, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato na chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Vijana, wakike na wakiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi, huku wengine wakisimama ndani ya darasa, wakifanya majadiliano mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mkufunzi wa kike ambaye ni mwalimu wa chuo akiwa ameketi ndani ya ofisi yake, kukiwa na vitu mbalimbali juu ya meza kama vile: makaratasi, simu ya mezani, gazeti. Huku nyuma yake kukiwa na rafu za mbao zenye vitabu mbalimbali.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika vyeti wakiwa wanamsikiliza baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaktari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini na baadhi yao wakiandika katika madaftari kila wanachofundishwa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anatumia komputa mpakato iliyopo juu ya meza, kufundishia wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitumia kompyuta mpakato kuwafundishia wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakiwa makini kumsikiliza.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wamevaa majoho marefu ya rangi ya nyeusi yenye mistari mekundu, wakiwa na nyuso za furaha na wakirusha kofia juu katika mahafari ili kumaanisha kuwa wamehitimu mafunzo ya chuo.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini, ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kuosha, utokanao na taa zilizofungwa juu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato walizozishikilia mkononi, wengine wameshikilia madaftari na kalamu ya kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya jengo kubwa kila mmoja akijisomea kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile kompyuta mpakato, vitabu, madaftari, au simu janja.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa kila mmoja akijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari mekundu, wakirusha kofia juu katika mahafali, kumaanisha wamehitimu mafunzo ya chuo.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo. Walioketi katika viti kwa kutumia kifaa kitacho projekta kinachokuza maandishi, yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kutazama maandishi yanayotokana na kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta.

Mwalimu wa kiume, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, wakizunguka meza kubwa ambazo zina vitu mbalimbali kama vile: madaftari, kalamu, simu za mkononi na mikoba ya kuhifadhia vitu.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo waliyoketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini, mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari na chupa zenye maji ya kunywa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele akiwa anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufundishia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi wengine wakisimama ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo kwa kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo, ili kuwakinga na maambukizi ya magonjwa.

Kundi la vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa. Baadhi yao wakiandika katika madaftari kwa kutumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi huku wengine wakisimama ndani ya darasa wakifanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta, wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza; huku wengine wakiandika kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Wanafunzi wa kike wa chuo, waliovaa mashati ya rangi ya machungwa ,wakiwa wanafanya shughuli ya ujasiriamali ya ususi, ili kujipatia fedha kwa ajili ya kujikimu na matumizi madogomadogo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa vitambulisho katika shingo zao, wakifanya majadiliano mbalimbali Kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti vilivyojipangilia, wa mbele wakiwa sehemu ya chini, mpaka wa nyuma wakiwa eneo la juu.

Vijana wa kike wakiwa wanatumia simu janja, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya bweni, ambapo kuna vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na kuunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo kubwa kila mmoja akiwa na karatasi au mtihani anaopaswa kujaza kwa usahihi.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya jengo kubwa lenye madirisha ya vioo. Kila mmoja akiwa ameketi katika kiti, akiwa na mtihani wenye maswali anayopaswa kuyajibu kwa usahihi.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo wakiwa wanamsikiliza kwa makini wengi wao wakivaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo ili kuwakinga na maambukizi ya magonjwa.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa, huku wakitazama maandishi yanayoonekana katika kitambaa cha rangi nyeupe.

Mwanamke ambaye ni mwalimu wa chuo akiwa ameketi ndani ya ofisi yake mezani kukiwa na makaratasi, gazeti, simu za mezani nyuma yake kukiwa na rafu za mbao zenye vitabu vya aina mbalimbali.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume walioketi katika viti wakiwa makini kusikiliza kile ambacho wanafundishwa.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki, vilivyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki ambavyo vipo juu ya meza.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza mradi mdogo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki na nyaya ambazo zinaunganisha vifaa hivyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa komputa, kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya kijani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya uchomeleji wa vyuma kwa kutumia moto mkali wa gesi wakiwa wamevaa miwani machoni ambayo huwakinga na mwanga mkali utokanao na moto huo.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanatengeneza mradi mdogo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ambavyo vimeunganishwa kwa kutumia nyaya nyembamba.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafynzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkononi wakitumia vifaa mbali mbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika darasa wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi; wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya ujenzi wa majengo, wakiwa wamevaa kofia kichwani na mabuti miguuni; vinavyowalinda wasipatwe na madhara.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo na kusikiliza kwa makini, huku baadhi yao wakitumia simu zao za mkononi.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakisikiliza kwa umakini kile ambacho wanafundishwa baadhi yao wakiwa wanatumia simu za mkononi.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza kwa kutumia programu mbalimbali.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya bluu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa ndani ya ofisi ndogo huku akifanya matengenezo ya kifaa kilichopo juu ya meza.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi ya bluu akiwa anafanya matengenezo au kubonyeza vitufe ili kuongoza mtambo au mashine ya kisasa.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wamezunguka meza, wakitazama kifaa kilichopo juu ya meza, wakifundishwa na mwalimu namna ya kutumia.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu aliyevaa koti refu la rangi ya kijani.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kutumia kompyuta kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu aliyevaa koti refu la rangi ya kijani.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya blue ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kutumia kifaa kilichopo juu ya meza na mwalimu wa kike.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa magari wakitumia gari bovu lisilo na madirisha na milango lililopo ndani ya karakana kubwa.

Vijana wakike na wakiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wawili waliovaa makoti marefu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanasaidiana katika matengenezo ya kompyuta iliyopo juu ya meza wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi ya bluu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielekitroniki akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya vifaa vya kielekitroniki. Wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafisha na kuchomelea.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mikononi kwakutumia vifaa mbalimbali kwaajili yakufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanasaidiana kutengeneza kifaa cha kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kutengeneza vitu vya samani kama vile meza, vitanda au kiti kwa kutumia mbao.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa magari wakitumia gari bovu lisilokuwa na milango lililopo ndani ya karakana kubwa.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya upakaji rangi wa meza, wakiwa wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo, ili wasipatwe na maradhi au harufu mbaya ya rangi hiyo.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Vijana wa ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi ndani ya darasa wa kipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki kilichopo juu ya meza, akitumia vitu mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kutumia kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa ndani ya kiwanda kikubwa ambacho kina mitambo au mashine ya kisasa, akiwa anabonyeza vitufe ili kuongoza mashine hizo.

Vijana wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta, kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa ndani ya darasa wakifanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kielekitroniki, vilivyopo juu ya meza.